Rafu zimejaa nguo kama suruali na mashati zimepangwa safu ndefu kwenye duka la nguo. Mwanga wa asili unaingia kupitia dirisha upande wa kulia na dari ni jeupe. Mazingira ni safi na kuna nafasi ya kutembea kati ya rafu.

Hii ni duka la nguo lenye rafu zenye nguo zilizopangwa vizuri. Kuna suruali, koti, shati zikiwa zimewekwa kwa mpangilio mzuri. Eneo ni safi lenye mwanga wa kutosha na linaonekana la kisasa.

Duka la nguo limepangwa kwa rafu ndefu zilizojaa nguo za rangi tofauti, zikiwemo blauzi na mashati. Katikati kuna stendi ya nguo zilizoning'inizwa, na mwanga mkali wa taa unafanya mazingira yaonekane safi na yenye mvuto. Sakafu ni ya mbao na kuna pande zote nguo nyingi zinazovu...

Rafu zimejaa mashuka na vitambaa vya rangi tofauti vimepangwa hadi juu, kwenye kona ya duka dogo. Bidhaa zimefungwa vizuri na rangi nyingi zinavutia macho. Mazingira yanaonekana yamebanwa kidogo kutokana na wingi wa bidhaa.

Meza kubwa yenye bidhaa mbalimbali kama vile kofia na ngozi imepangwa vizuri juu yake. Kuna watu wengi wamezunguka meza hiyo, wengine wanaonekana wakiangalia au kuchagua bidhaa. Mandhari inaonyesha eneo la ndani la jengo labda soko au maonyesho ya biashara na kuna mapambo ya rangi tofauti.

Duka la nguo limepangwa vizuri na rafu za nguo pande zote mbili, sakafu ikiwa ya mbao na mwangaza mwingi wa dari. Katikati kuna meza ndogo yenye nguo zilizopangwa mduara. Mandhari ni safi na ya kisasa kabisa.

Nguo nyingi za mitumba zimepangwa kwenye wima na rafu ndani ya duka kubwa zikiwa na rangi na mitindo tofauti. Sakafu imejaa nguo na viatu na kuna mwangaza wa kutosha ndani ya duka. Hii ni sehemu maarufu ya kuuza nguo za mitumba mjini.

Sehemu ya duka la nguo za wanaume imepangwa vizuri na mashati, suruali na makofia kwenye rafu na wima. Kuna nguo zilizoning'inizwa na nyingine zimepangwa kwenye sehemu za mraba ukutani. Mandhari ni safi na ya kisasa kabisa.

Rafu ya duka limepangwa mashati ya mikono mirefu na mifupi, yenye rangi na michoro tofauti kama nyeupe, njano na cheki. Juu ya mashati, kuna bango jekundu limeandikwa asilimia hamsini, likionyesha punguzo kubwa la bei. Pembeni kuna mashati na suruali nyingine zilizopangwa kwa nadhifu.

Mannequin amevaa shati la rangi nyingi na kofia. Amesimama katikati ya duka. Pembeni, kuna sanamu za shingo zenye mikufu na mapambo mbalimbali. Mandhari inaonyesha sehemu ya bidhaa za mitindo na urembo.

Duka la nguo limepambwa vizuri na nguo za mitindo zikiwa zimepangwa kwenye wima na maniqins pembeni. Taa za ndani zinatoa mwangaza wa kuvutia. Juu kuna bango lenye jina la duka na sakafu ambayo inafanya mazingira yaonekane maridadi.

Rafu mbili zimejaa viatu na bidhaa nyingine. Zimesimama pande wa ukuta kwenye duka la kisasa lenye sakafu safi ya vigae. Mwanga mwingi wa ndani unaangaza eneo hili, na kuna nafasi kubwa ya kutembea katikati. Hii ni sehemu ya duka ya kuuza viatu au mavazi.

Duka la nguo la kisasa limepambwa kwa mwangaza wa kuvutia. Nguo zimepangwa kwenye rafu na viti vizuri vipo katikati kwa wateja kupumzika. Sakafu ni ya mbao na dari linataa nyingi za kisasa. Mazingira yanaonekana nadhifu na ya kifaa.

Nguo na mikoba mbalimbali vimepangawa kwenye stendi ya chuma pembezoni mwa chumba kidogo. Kuna rangi tofauti za nguo na mikoba na chini kuna kikapu kikubwa. Hii ni sehemu ya duka la nguo au sehemu ya kuhifadhia mavazi nymbani.

Mikono miwili inashika fulana nyeusi yenye mchoro wa uso na maandishi, ikiwa kwenye rafu ya nguo dukani. Nguo nyingine za rangi tofauti zimepangwa nyuma kwenye wima. Mwanga wa duka ni mkali na sakafu ni ya mbao.

Gari la huduma za afya limeegeshwa kwenye eneo la wazi. Limeandikwa Bett Mugo cancer foundation na lina bendera ya Kenya. Pembeni kuna magari mengine na miti nyuma. Mandhari inaonyesha shughuli za afya au uhamasishaji kwenye jamii.

Ndani ya gari, mlango wa dereva na upande wa abiria mbele umefunguliwa, viti vikiwa safi na dashibodi inaonekana vizuri. Usukani uko upande wa kulia na mwanga mwingi unaingia kupitia madirisha. Hii ni gari ya kisasa, labda iko tayari kwa kuuza au kusafiria.

Wanaume wawili wamesimama karibu na gari jipya ndani ya duka la magari wakipeana mikono kama ishara ya makubaliano. Mazingira ni safi na ya kisasa. Magari mengine yanaonekana nyuma. Inaonekana ni mchakato wa kununua au kuuza gari.

Tuktuk nyekundu limeegeshwa kwenye nyasi pembeni mwa mti mkubwa kwenye kivuli, gari linaonekana limechakaa kidogo na upande wa kulia kuna majani na miti. Mandhari ni ya asili mahali tulivu na penye kijani kibichi.

Magari kadhaa meupe yameegeshwa kwenye uwanja wa nyasi. Mtu mmoja amesimama katikati na miti inaonekana nyuma. Jua lina waka na mazingira ni ya asubuhi au mchana . Mandhari ni tulivu na ya nje.

Magari mapya ya aina mbalimbali yamepangwa mstari moja kwa moja yakiwa na rangi tofauti kama buluu, kijivu na nyekundu. Mandhari inaonyesha eneo la kuuza magari au showroom .

Gari jeusi limeegeshwa kwenye uwanja wa nyasi. Watu kadhaa wamesimama karibu na wengine wamekaa chini. Kuna magari mengine nyuma na miti mirefu pembeni. Hali ikiwa ni ya mchana wenye jua. Mandhari inaonekana kama tukio la kijamii ama mkusanyiko wa marafiki.

Gari aina ya Subaru Forester, rangi nyeusi limeegeshwa kwenye uwanja wa mawe. Namba ya usajili ni KDB 862R na nyuma kuna magari mengine na majengo ya makaazi. Mandhari inaonyesha ni eneo la kuuza magari au parking .

Magari mapya yamepangwa kwenye mstari ndani ya jengo lenye mwangaza mkali. Sakafu safi na dari refu lenye taa nyingi. Kila pande ya njia kuu kuna magari aina tofauti na mazingira ni ya kisasa yakifaa kwa maonyesho au mauzo ya magari. Hii ni sehemu ya showroom ya magari.

Magari kadhaa yame egeshwa kwenye uwanja wa nyasi yakiwa yamepangwa mstari pembeni ya vichaka na miti. Kuna safu nyeusi gari jeupe na gari la mizigo lenye rangi ya bluu mandhari inaonekana ya eneo la wazi au tukio la nje.

Gari jeusi aina ya suv limeegeshwa Kando ya barabara ya lami. Nyuma Kuna uzio wa waya na majani ya kijani. Jua linawaka na anga ni safi. Hali inaonekana kuwa ya mchana. Hii ni aina ya gari linalofaa safari za nje au maeneo makuu.

Gari aina ya SUV rangi nyeusi limesimama kwenye barabara ya lami karibu na nyasi na miti, limepandishwa juu kidogo. Lina tairi la ziada nyuma na raki ya kubeba mizigo juu ya paa. Mandhari inaonyesha mazingira ya kijijini au sehemu yenye asili nyingi.

Matatu aina ya Toyota Hiace rangi nyeupe imeegeshwa kando ya barabara ya lami mchana. Nyuma kuna jengo la biashara na anga ni safi na yenye mawingu madogo. Hii ni aina ya gari inayotumika sana kwa usafiri wa umma nchini Kenya.

Kiti cha mbele cha gari kimefunguliwa. Viti vikiwa vya ngozi na rangi nyeusi, na sehemu ya ndani ni safi na nadhifu. Kuna sehemu ya dashbodi, usukani, na sakafu yenye mkeka wa rangi ya kahawia. Dirisha limefunguliwa na mwanga mwingi unaingia ndani.

Gari jeupe la Honda limeegeshwa kwenye uwanja wa maegesho. Namba zake za usajili ni KDJ 317W. Jua linawaka na kuna jengo la kisasa nyuma ya gari. Hali ya hewa inaonekana kuwa safi na angavu.

Funguo za gari zimevaliwa kwenye mlango wa gari jeupe zikiwa zinaning'inia nje huku dirisha likiwa wazi. Mandhari ya nyuma inaonyesha jengo refu na mwangaza wa mchana.

Kiti cha mbele cha gari kimefunguliwa. Viti vikiwa vya ngozi za rangi nyeusi na kijivu na dashboard ina mapambo ya rangi ya kahawia. Dirisha limefunguliwa na mwanga mwingi inaingia ndani. Mandhari inaonekana safi na nadhifu. Inafaa kwa safari ndefu.

Gari la rangi ya fedha limeegeshwa chini ya paa la jengo, kwenye sehemu yenye sakafu ya udongo. Mwanga wa taa za dari unaangaza sehemu ya mbele ya gari na mazingira ni ya usiku au jioni.

Gari la rangi ya fedha aina ya Sedan limeegeshwa kwenye lami likionekana kutoka nyuma upande wa kushoto. Nambari za usajili zipo kwenye bumper na jengo za biashara linaonekana mbele. Hali ya anga ni safi na kuna mwanga wa jua.

Gari jeupe aina ya matatu limeegeshwa kwenye sehemu ya maegesho usiku. Taa za eneo zimewaka juu na kuna magari mengine pembeni. Mandhari inaonekana safi na nadhifu na bendera za nchi tofauti zinaonekana juu.

Magurudumu mapya ya magari yamepangwa safu kwa safu, yakiwa yamefungamana kwa karibu. Mwonekano wa rangi nyeusi na michirizi ya tairi, unaonyesha ubora na uimara. Mazingira ni ya ghala au duka la matairi.

Gari jeupe aina ya song limesimama barabarani. Yana magurudumu makubwa na taa zake zimewashwa. Mandhari ya nyuma ina mimea na majengo ya rangi ya njano.

Gari dogo la rangi ya chungwa limeegeshwa kwenye barabara ya mchanga karibu na vibanda vya biashara vyenye paa za rangi ya manjano. Madirisha ya magari limefungwa na magurudumu yanayofanana na rangi ya mwili wa gari. Mandhari inaonyesha sehemu yenye shughuli nyingi za mtaani.

Gari jeusi la aina ya hatchback limeegeshwa kwenye nyasi likiwa na vioo vyeusi na magurudumu ya rimu za rangi nyeusi. Nyuma yake kuna gari jingine la rangi ya fedha na magari mengine mbali kidogo. Mandhari ni ya mchana, kuna miti na mwangaza wa jua.

Gari jeupe aina ya Sedan namba ya usajili KCN 099K limeegeshwa barabarani mchana. Pembeni kuna uzio wa kijani na kivuli kinaonekana chini ya gari. Mwonekano ni safi na wa kawaida wa magari ya mjini.

Mwanamke na mwanume wamesimama pembeni ya gari la rangi ya bluu wakiwa wanazungumza. Gari limeegeshwa kwenye sehemu ya maegesho na jua linaangaza kutoka juu. Inaonekana kama wanakagua gari au kufanya mazungumzo kuhusu ununuzi au huduma ya gari.

Trela ya rangi ya bluu imebeba magari mawili. Moja ikiwa safi nyeusi na lingine juu yake limefunikwa. Imeegeshwa nje ya jengo maandishi yanayosema Car Hauler Trailer . Hii ni trela maalum ya kusafirisha magari.

Gari jeusi aina SUV limeegeshwa ndani ya jumba la maonyesho ya magari. Taa za dari zinatoa mwangaza mwingi juu ya gari hilo. Dirisha kubwa linaonekana upande wa kushoto na sakafu ni safi ya vigae. Mandhari inaonyesha mazingira ya kisasa ya showroom .

Gari jekundu limeondolewa milango na sakafu. Imebaki na kiti kimoja tu upande wa mbele. Sehemu ya ndani inaonekana wazi na mchafu labda liko kwenye hatua ya ukarabati au kutengenezwa upya. Kuna mtu amesimama karibu na gari upande wa kulia.

Matatu jeupe aina ya Toyota Hiace imeegeshwa pembeni ya barabara. Mlango wa abiria uko wazi. Kuna majengo na miti nyuma na anga ni safi na ya buluu. Hii ni matatu ya kawaida inayotumika kwa usafiri wa umma nchini Kenya.

Hii ni sehemu ya mapokezi kwenye duka la magari, magari mapya yakiwa yamepangwa upande wa kushoto, kaunta ya mapokezi iko mbele na kuna bango la matangazo pembeni. Mandhari ni safi yenye mwanga mwingi na mpangilio wakisia.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari inaonyesha dashibodi, usukani upande wa kulia na viti vya mbele vikiwa na rangi ya beiji. Kuna ramani au karatasi kwenye kiti cha abiria na mwanga mwingi unaingia kupitia madirisha. Hii ni gari ya kawaida inayotumika Kenya ambapo usukani huwa upande wa kulia.

Gari jeupe dogo la mizigo limeegeshwa kwenye uwanja wa mchanga. Milango ya upande moja ikiwa wazi. Nyuma kuna miti na ya kijani na jengo la ghorofa linaonekana upande wa kulia. Anga ni la buluu na kuna mawingu kidigo.

Pickup ya rangi ya bluu limeegeshwa kwenye nyasi pembeni mwa msitu wenye miti mirefu. Gari lina milango minne na mwanga wa jua unaangaza upande mmoja. Mandhari ni ya asili. Inafaa kwa safari za nje au kazi shambani.

Hii ni sehemu ya ndani ya maduka ka magari kuna magari mapya yamepangwa kwenye sakafu safi yenye vigae. Kuna madawati nyeupe ya mapokezi na mbele ya ukutani kuna nembo ya Hyundai na picha magari. Mandhari ni safi yenye mwanga mzuri na inaonekana rasmi na ya kisasa.

Ndani ya gari, kuna viti vya ngozi nyeusi, usukani wa upande wa kulia na milango imefunguliwa. Dashibodi inaonekana safi na mwanga wa jua unaingia kupitia madirisha. Hii ni gari la kisasa linaloendeshwa upande wa kulia kama ilivyo kawaida nchini.

Watu wawili wameketi mezani kwenye ofisi ya magari wakipokea funguo kutoka kwa mfanyakazi. Karatasi na kalamu zipo mezani na magari yanaonekana nyuma yao. Inaonekana ni mchakato wa kununua au kukodisha gari jipya.

Soko la mboga limesheheni watu na bidhaa huku mtu mmoja akiwa amebeba mzigo mgongoni akitembea kwenye njia nyembamba. Pande zote kuna meza na vibanda vimejaa mboga mboga na matunda. Anga ni mawingu na mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za kila siku soko...

Hii ni duka la sanaa na vinyago. Limejaa mikufu, bangili, vinyago vya wanyama na mapambo ya kienyeji ukutani na mezani. Rangi nyingi na bidhaa za kipekee zinaonekana kila upande ikionyesha utamaduni wa Kiafrika. Mandhari hii ni ya soko la kazi za mikono au curio shop .

Soko la matunda na mboga ndizi zikiwa zimepangwa mbele na matunda mengine kama machungwa na manansi nyuma. Kuna mtu amesimama karibu na meza na paa la soko limetengeneza kwa mabati na mazingira yanaonyesha shughuli nyingine za biashara ya sokoni.

Meza kubwa imejaa viatu vya mitumba vya aina na rangi tofauti. Vimepangwa juu ya kitambaa cha buluu. Watu wachache wanasimama karibu wengine wakiwa nyuma ya meza. Mazingira yanaonyesha soko la wazi. Sakafu ni ya mawe na kuna bidhaa nyingine pembeni. Hali ni ya biashara na shughuli nyingi.

Barabara kubwa imejaa magari na pikipiki, watu wanatembea pembeni na kuna majengo ya biashara na bango kubwa upande wa kushoto. Mandhari inaonyesha shuguli nyingi za mjini chini ya anga lenye mawingu mazito. Hii ni sehemu yenye pilkapilka nyingi labda katikati ya jiji.

Mstari wa vibanda vya biashara umejaa mapambo ya mkononi kama bangili, shanga na mikufu za rangi nyingi zikiwa zimepangwa kwenye vibanda vya mbao. Watu wachache wanapita kwenye njia nyembamba kati ya vibanda hivyo. Mandhari inaonyesha soko la wazi lenye bidhaa za kitamaduni na kazi za mikono.

Magunia makubwa yamefungwa kwa nailoni na kamba nyeusi yamepangwa juu kwa juu ndani ya chumba. Ndani kuna nguo au bidhaa nyingine za mitumba zikiwa tayari kwa kuuza au kusambazwa. Hii ni hali ya kawaida kwenye maghala ya mitumba nchini Kenya.

Viatu vingi vya mtumba vimepangwa chini kwenye soko la wazi. Aina na rangi tofauti zikiwa zimewekwa safu kadhaa. Watu wachache wanaonekana pembeni, wengine wakiwa wanavaa viatu au wanajaribu. Mazingira yanaonyesha biashara ya kawaida ya soko la mitaani.

Soko la wazi linaonekana na vibanda vya wauzaji pembeni ya barabara, bidhaa kama matunda na nguo zikiwa zimepangwa. Gari la wazi huenda ni mkokoteni au fremu ya gari limesimama mbele. Jengo la ghorofa na anga lenye mawingu viko nyuma.

Mabasi ya kijani na njano yameegeshwa karibu na soko lenye shughuli nyingi. Watu wakitembea na magari mengine yakiwa barabarani. Kuna mabango makubwa ya matangazo na nguzo za taa huku anga ikiwa na mawingu meupe. Mandhari hii inaonyesha eneo la mjini lenye pilikapilika nyingi.

Soko la ndani limejaa vibanda vingi vidogo. Kila kimoja kikiwa na bidhaa tofauti kama vyakula, vinywaji na nguo. Rangi nyingi na bidhaa zimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia, watu wachache wakiwa wanashughulika sokoni. Mazingira ni ya shughuli nyingi na biashara za kawaida mijini.

Meza ya soko imejaa viatu vya rangi mbalimbali kama buluu, zambarau na manjano vikiwa vimepangwa juu ya kitambaa cheupe. Viatu vingi ni vya mtindo wa wazi na vinaonekana ni vya wanawake. Mandhari inaonyesha shughuli za uuzaji wa viatu sokoni.

Mtaa wa biashara wenye maduka ya viatu upande mmoja viatu vikiwa vimepangwa kwenye rafu juu. Barabara ni pana kiasi. Watu wanapita na kuna magari yameegeshwa mbele ya majengo ya ghorofa. Mandari inaonyesha shughuli za kawaida mjini na mazingira ya soko la gari.

Ukuta umejaa vinyago vya mbao na sanamu mbalimbali za kitamaduni vikiwa na sura na ukubwa tofauti. Kuna pia mikeka mikavu na mapambo mengine ya sanaa za kiafrika. Mazingira haya yanakumbuisha soko au duka la kazi za mikono.

Sinia kubwa la plastiki la rangi ya buluu limejaa vipande vingi vya nyama au samaki waliokaangwa vikiwa vimepangwa juu ya majani. Pembeni kuna mifuko na vyombo vingine na sehemu ya chini inaonekana kama sakafu ya nje labda sokoni au kwenye sehemu ya biashara ya chakula. Mazingira haya yanaonyesha shughuli za kuuza au kuunda chakula cha mtaa.

Vinyango au na sanamu nyingi za kitamanduni zimepangwa ukutani zikiwa na sura na maumbo tofauti. Zimetengenezwa kwa mbao na zina mapambo ya rangi na nywele bandia. Hii ni sanaa ya kiafrika na inapatikana kwenye masoko au maduka ya kazi za mikono.

Wauzaji wamesimama chini ya hema la kijani wakiwa na mapambo mengi ya maua safi yaliyopangwa kwenye ndoo na vikapu. Viti vya plastiki na majani ya maua yaliyokatwa vimetapakaa chini. Hii ni sehemu ya soko la maua mjini.

Meza ndogo imepangwa na chupa za plastiki zenye rangi tofauti, baadhi zikiwa na vinywaji au maji. Pembeni kuna taa nyingi ndogo zinazong'aa na watu kadhaa nyuma wanaonekana wakitembea au kusimama . Mazingira yanaonyesha soko la usiku au sehemu yenye shughuli nyingi za biashara.

Chungu mbalimbali vimejaa viungo vya rangi tofauti kama manjano, nyekundu, kahawia na kijani, vikiwa vimepangwa kwenye meza ya soko. Kuna viungo kama pilipili, manjano, mdalasini na mbegu mbalimbali. Hii ni sehemu ya soko la viungo vya kupikia.

Barabara ya kati kati ya jiji imepangwa na vibanda vya wauzaji pembezoni. Bidhaa mbalimbali kama vikapu, nguo, na vinyago vikiwa vimewekwa chini na kwenye meza. Watu wachache wanatembea katikati, na majengo marefu yanaonekana nyuma. Hii ni sehemu ya soko la wazi linaonyesha shughuli nyingi za biashara za mitaa.

Soko la wazi lina bidhaa nyingi za mikono kama vikapu, vinyago na vyombo vya udongo vimepangwa chini. Watu kadhaa wanazunguka na vibanda vya wauzaji viko nyuma. Mazingira ni ya rangi na shughuli nyingi.

Barabara ya soko imejaa matunda na mboga kwenye ndoo na vikapu pembeni. Magari na matatu yakiwa upande wa kushoto. Watu wachache wanapita na mazingira yanaonekana ya asubuhi au jioni, anga ikiwa na mawingu kiasi. Hii ni hali ya kawaida kwenye masoko ya mjini Kenya.

Duka kubwa la jumla lina mlango wazi. Bidhaa kama vyakula na mizigo zimepangwa nje na ndani. Kuna bango kubwa la matangazo juu ya mlango. Limeandikwa jina la duka na huduma zake. Sakafu ni ya udongo na mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za kibiashara.

Hii ni soko la matunda na mimboga. Watu wakiwa wanapita na wengine wanauza bidhaa zao kwenye meza na kreti. Mazingira ni yenye shughuli nyingi bidhaa kama nyanya na pilipili zikiwa zimepangwa vizuri. Jengo lina paa la bati na nguzo za kijani.

Vipande mbalimbali vya nyama vimepangwa ndani ya jokovu la kioo likiwa na rafu kadhaa na mwanga mkali ndani. Nyuma kuna nyama ilioning'inizwa na vifaa vingine vya buchari. Hii ni sehemu ya buchari au duka la kuuza nyama.

Wauzaji na wanunuzi wako sokoni. Kila upande kuna vibanda vimejaa matunda na mboga kama nyanya, vitunguu na pilipili hoho. Sakafu ni ya saruji na watu wachache wamesimama au wamekaa karibu na bidhaa zao. Mandhari inaonyesha shughuli nyingi za soko la mboga na matunda.

Hapa kuna sehemu ya nje yenye vifaa vya kupikia kama jiko, sufuria kubwa, mitungi ya gesi, mapipa ya plastiki ya buluu, yamepangwa kwenye makundi. Vifaa vingi vinaonekana kutumika mara kwa mara na kuna miti na nyumba za makuti pembeni. Mandhari hii ya soko au eneo la kuuza vifaa vya nyumbani au jikoni.

Bidhaa nyingi za vyakula na mboga zimepangwa kwenye meza na vikapu ndani ya soko la ndani lenye paa. Kuna mabango yanayoonyesha bei na aina za bidhaa. Mwanga mwingi unaingia kupitia madirisha makubwa juu. Mandhari inaonyesha shughuli nyingi za biashara ya mboga na vyakula sokoni.

Nyasi kavu zimejaa kwenye uwanja mpana wa wazi. Mbali kuna nyumba kadhaa za makazi na anga lina mawingu meupe. Mandhari inaonekana tulivu na ni ya pembezoni mwa nje.

Jengo la ghorofa limejengwa kwa mawe na lina balkoni zenye uzio mweupe. Liko karibu na nguzo za umeme na nyaya. Anga ni ya buluu na kuna mawingu machache. Mandhari inaonyesha eneo la mijini linaloendelea kujengwa.

Jengo refu la ghorofa linaendelea kujengwa likiwa na madirisha mengi na ukuta wa rangi ya kijivu. Eneo la mbele lina nyasi na vichaka na anga ni ya buluu safi. Kuna nyaya za umeme zinazoonekana juu ya jengo.

Bango kubwa la matangazo limesimama mbele ya jengo refu ya ghorofa nyingi upande wa kushoto wa picha. Bango lina matangazo ya nyumba za kupangisha au kunua, likiwa na maandishi kama Indigo Heights na namba za simu kwa mawasiliano. Anga ni ya blue na kuna nyaya za umeme zinazoonekana mbele ya jengo.

Kuna bango kubwa la matangazo limesimama barabarani likionyesha picha ya jengo refu la kisasa na maandishi yanayohusu uuzaji wa nyumba au apartments .Nyuma kuna majengo mengine na anga ni ya buluu na mawingu kidogo. Mandhari inaonyesha eneo la miji lenye shughuli nyingi.

Jengo la makazi limezungukwa na ua mnene wa miti na vichaka, geti jeuzi likiwa limefungwa upande wa kulia. Kuna kibao kidogo mbele ya ua na nyuma kuna majengo ya gorofa mbili. Mandhari inaonekana tulivu na yenye kivuli cha miti.

Bango la matangazo limebandikwa ukutani. Lina maandishi mengi juu na sehemu ya chini ina rangi nyekundu. Chini ya bango kuna mfereji wa udongo na mawe ukionekana kama sehemu ya ujenzi au ukarabati. Mandhari inaonyesha sehemu ya nje karibu na jengo likiwa na ukuta wa rangi ya blue na kijivu.

Nyumba ya kisasa yenye paa la maroon na madirisha makubwa imejengwa. Mbele kuna bustani ndogo yenye mawe na nyasi chache. Nguzo mbili nyeupe zimesimama kwenye varanda ya kuingilia. Jua lina angaza na anga ni safi.

Nyumba kubwa ya kisasa yenye madirisha makubwa ya vioo na paa la rangi ya kahawia imezungukwa na nyasi ya kijani kibichi na miti midogo pembeni. Anga lina mawingu mazuri na mwanga wa jua unaangaza vizuri eneo la mbele la nyumba. Mandhari inaonekana tulivu na inafaa kwa familia.

Jengo la ghorofa limejengwa kwa mawe na vioo. Lina rangi ya buluu juu na maduka chini yenye milango ya kijani na buluu. Mbele ya jengo kuna eneo la wazi la maegesho au barabara. Hali ya anga ni safi na jengo linaonekana jipya au limekaribia kukamilika.

Jengo la ghorofa linalojengwa limefunikiwa neti ya ujenzi likiwa na paa jekundu na upande wa kulia kuna jengo lingine la njano. Mbele kuna waya za umeme na anga ni safi ya buluu. Mazingira yanaonyesha eneo la mijini lenye shughuli za ujenzi.

Nyumba ya ghorofa imejengwa kwa mawe na ina dari ya kijani ikiwa nyuma ya ukuta wa zege. Mbali kuna anga lenye mawingu meupe na bluu. Mandhari inaonekana ni ya eneo la makaazi tulivu.

Nyumba ya kisasa ya ghorofa mbili ina madirisha makubwa ya vioo na mapambo ya mawe kwenye ukuta wa mbele. Ua wa mbele umepambwa na vichaka vya kijani na sakafu ya vigao vya muundo wa duara. Mandhari ni safi na anga linaonekana kuwa na mawingu kiasi.

Jengo refu la kisasa limejengwa pembezoni mwa barabara. Lina vioo vingi na linaonekana hadi kileleni anga ni ya bluu na kuna nyaya za umeme zinapita mbele ya jengo hilo. Mandhari inaonyesha maendeleo ya ujenzi na mazingira ya mjini.

Jengo refu la ghorofa limejengwa nusu. Lina nguzo na mbao za ujenzi upande wa mbele. Anga ni ya buluu na kuna mawingu machache. Inaonekana kama ujenzi bado unaendelea.

Kiti cha mbao kimefungwa kwenye miti mkubwa na kwenye kiti hicho kuna bango la karatasi lililoandikwa maneno kwa lugha hisioeleweka vizuri kwenye picha. Miti imezungungwa na mimea na majengo ya kisasa yanayaoonekana nyuma. Hii inaonyesha sehemu ya bustani au eneo la umma lenye viti ya kupumzika.

Nyumba ya ghorofa imepakwa rangi ya manjano na mbele kuna bustani yenye viti vyeupe vya kukalia na ua ya maua ya njano. Mazingira ni safi yenye miti na bingu yenye mawingu meupe. Hapa ni sehemu nzuri ya kupumika au kufurahia chai ya jioni.

Korido nyembamba yenye sakafu ya mbao, pande zote kuna makabati au rafu zilizopangwa hadi juu na mwishoni kuna dirisha linaloleta mwanga wa asili. Mandhari ni safi na imepangwa vizuri ikiashiria sehemu ya kuhifadhia viatu au walking closet .

Nyumba ndogo za rangi ya udongo ziko nyuma ya ua wa mawe na upande mmoja kuna jengo kubwa la ghorofa linalojengwa likiwa limefunikwa na neti ya kijani. Mbele kuna barabara yenye lami na nyasi pembeni. Anga ni safi na lina mawingu machache. Mazingira yanaonyesha mtaa tulivu unaochanganya makaazi na ujenzi wa kisasa.

Jengo refu la ghorofa limejengwa kwa rangi ya kijivu. Lina balcony kwenye kila upande na paa lina tengi za maji juu. Anga ni la bluu na hakuna mawingu mengi. Mandhari inaonyesha eneo la mijini lenye makaazi ya kisasa.

Jengo la ghorofa linaonekana nyuma ya uzio wa mabati likiwa na madirisha mengi na paa la buluu. Kuna miti pembeni na nyaya za umeme juu anga ikiwa safi na ya buluu. Mandhari inaonyesha eneo la mtaa wa mijini.

Jengo la ghorofa limepakwa rangi ya kahawia na nyeupe. Lina madirisha mengi na upande wa mbele kuna ngazi za dharura za chuma. Kuna mabango madogo ukutani moja likiwa na maandishi mekundu. Mandhari inaonyesha eneo la mjini lenye majengo ya biashara au makaazi.

Mitungi mikubwa ya plastiki imepangwa kwenye rafu ya duka, kila moja ikiwa imejaa karanga, korosho na vitafunwa vingine vya kukaanga au kukaushwa. Bidhaa zimepangwa mstari na zina lebo ya bei chini yake. Mazingira yanaonyesha sehemu ya bidhaa za kula kwenye duka kubwa.

Mlango wa duka la kahawa umeandikwa Naivas kwa herufi kubwa za rangi ya machungwa na ndani kuna rafu zenye bidhaa na taa za njano. Nje kuna nguzo za njano na gari limeegeshwa karibu. Jengo lina kuta zenye vyioo na mapambo ya mistari ya rangi tofauti.

Safu ndefu ya bidhaa imepangwa kwenye rafu za duka kubwa la reja reja. Taa nyingi zikiwa juu zinatoa mwanga mkali. Sakafu ni safi na pana na kuna troli na kikapu kikubwa kikiwa karibu na kamera. Mazingira yanaonyesha sehemu ya ununuzi kuu yenye duka kuu la rejareja.

Hii ni sehemu ya duka kubwa la jumla. Bidhaa zimepangwa kwenye rafu ndefu na kuna mabango ya matangazo juu. Kuna bidhaa nyingi za matumizi ya kila siku na mwangaza mwingi wa dari.

Sehemu ya ndani ya duka la jumla kubwa, sehemu ya matunda na mboga zimetandazwa kwenye meza ya duara. Kuna matunda kama tikiti maji, maparachichi na ndizi. Taa nyingi za dari zinawasha eneo lote. Mabango ya matangazo na bei yamebandikwa juu.

Watu kadhaa wamesimama na kuingia kwenye duka kubwa la Carrefour. Milango iko wazi na ndani, kuna bidhaa nyingi zimepangwa. Nje ya duka kuna nafasi kubwa ya kutembea na mwanga wa kutosha. Mazingira yanaonyesha sehemu ya ununuzi kwenye mall au supermarket .

Rafu mbili ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali kwenye duka la rejareja. Kuna mwangaza mwingi na sakafu ni safi. Njia kati ya rafu ni pana na inaruhusu watu kupita kwa urahisi. Mazingira yanaonekana nadhifu na yamepangwa vizuri.

Soko la kisasa lenye paa la chuma, meza za matunda na mboga zikiwa zimepangwa vizuri, na watu wachache wakinunua bidhaa. Kuna rafu za mbao ukutani na mimea ya mapambo juu. Mandhari ni safi na yenye mwangaza mwingi.

Ndevu zimepangwa na Sanaa za mikono kama vile mikoba ya ngozi, vinyago, vikapu na mapambo mengine. Bidhaa hizi ni za kitamaduni na zina rangi ya miundo ya rangi mbalimbali. Mazingira yanaonekana ni ya duka au sehemu ya soko la kisasa.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kuu la rejareja. Rafu nyingi ziko tupu na sehemu ya kuuza mikate au vyakula vya bakery upande wa kulia. Sakafu ni safi na kuna alama nyekundu za kuonyesha wateja wapi wanasimama. Mandhari inaonekana tulivu na hakuna wateja wengi kwa sasa.

Mlango wa duka kubwa la Carrefour unaonekana wazi. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali na kuna kaunta ya express upande wa kushoto. Mandhari ni safi na yenye mwangaza mkali. Inavutia wateja kuingia kufanya manunuzi. Hii ni sehemu maarufu ya kununua bidhaa za kila siku mjini.

Mikate mingi imepangwa kwenye rafu na katikati ya duka la jumla na kuna bango la bei juu yao. Mazingira ni ya duka kubwa la vyakula, taa zikiwa juu na bidhaa nyingine pembeni. Hii ni sehemu ya mkate kwenye supermarket .

Rafu ndefu za duka kubwa zimejaa bidhaa mbalimbali kama vyakula na vinywaji na mtu mmoja anaonekana akitembea katikati ya njia. Taa za dari zinatoa mwangaza mwingi na sakafu ni safi. Mandhari inaonyesha mazingira ya kisasa ya supermarket .

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa la jumla. Rafu zimepangwa kwa mstari na zimejaa bidhaa mbalimbali kama vyakula na vinywaji. Kuna njia pana katike au rafu. Watu wanaonekana wakitembea wakichagua bidhaa. Mandhari ni safi yenye mwanga mzuri na bidhaa zimepangwa kwa mpangilio unao rahihisha ununuzi.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kuu la rejareja. Rafu zimejaa bidhaa kama vinywaji vya kula, vya pakiti na nafaka. Mwanga ni mkali na bidhaa zimepangwa vizuri kwenye mistari mirefu. Mandhari inaonyesha mahali pazuri pa kufanya ununuzi wa bidhaa za kila siku.

Hii ni sehemu ya ndani ya supermarket kubwa. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali kama vyakula na vinywaji. Mtu mmoja anachagua bidhaa kwenye rafu. Taa za dari zikiwa zinatoa mwanga mkali. Mazingira yanaonyesha shughuli za kawaida za ununuzi.

Duka kubwa la jumla limepangwa na bidhaa mbalimbali kwenye rafu na stendi za kati. Taa nyingi za dari zinawasha vizuri. Sakafu ni safi na anga ni angavu. Bidhaa kama pipi, vinywaji na vyakula vinaonekana mbele. Hii ni sehemu ya kisasa ya kununulia bidhaa nyingi kwa pamoja.

Hii ni sehemu ya duka la viatu. Kuna rafu na maboksi yaliyojaa viatu aina mbalimbali kama adala na buti. Rangi nyingi na mpangilio safi unaonekana. Dari ni ya rangi ya manjano. Hapo unaweza kupata viatu vya aina tofauti kwa matumizi ya kila siku.